Wahudumu waliovaa sare wanahudumiwa wateja kwenye kituo cha kompyuta kilicho na viti vya kusubiri, mabango ya huduma Kenya na AGPO yanaonyesha utoaji wa huduma za serikali kwa umma. Mazingira ni ya ofisi yenye mpangilio mzuri na shughuli nyingi.

Watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuchukua pasipoti katika ofisi ya serikali. Moja anawasilisha hati kwa afisa wa kaunti huku wengine wakijaza fomu. Mandhari inaonyesha shughuli rasmi za utawala.

Mchakato wa upatanisho unaungwa na mahakama nchini Kenya unaelezwa kwa muundo wa picha na maandishi. Upande moja unaonyesha alama ya watu wakihusika katika majadiliano huku mwingine ukionyesha muundo wa hakimu juu ya mahakama.

Mtoto ameketi karibu na ubao wa kuandikia huku watu wazima wawili wakihudumu kwenye dawati lenye kompyuta na kamera. Kabati la mbao lina mafaili yaliyoandikwa to dispatch na to register . Mandhari ni ya ofisi ya uasajili au utawala.

Watu fulani wakishughulikia nyaraka mbalimbali huenda ni usajili au uandiki wa taarifa, karatasi, kalamu na vifaa vingine vimejaa mezani huku mmoja ameketi akiwa ameshika fomu. Mazingira ni ya ndani yakiwa na ukuta wa matofali na mlango wa chuma.

Kwenye meza kuna bendera isiyojulikana. Pembeni kuna mtu aliyevalia vazi rasmi ya mahakamani huku kundi kubwa la watu likishuhudia tukio hilo. Tukio linaonekana la kitaifa au kisheria.

Nembo yenye maandshi Jubilee mbele pamoja ina duara jekundu lenye mchoro wa njiwa mweusi anayebeba tawi la mzaituni. Maneno haya yanasisitiza mshikamano na amani. Mazingira yanaashiria harakati ya kijamii ama siasa.

Mashabiki wa Bandari fc wamevalia fulana za samawati na kushika mabango ya ushindi, wamesimama kwa shangwe wakionyesha hamasa kubwa ya kuunga mkono timu yao. Mazingira ni ya uwanja wa mchezo wenye msisimuko wa mashindano.

Watu wamekusanyika chini ya hema wakisubiri huduma ya usajili au msaada, mtu mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta na nyaraka ,huku wengine wakiwa na makaratasi wakisubiri kwa mstari , mazingira yanaonyesha shughli ya kijamii au mpango wa huduma kwa jamii .

Watu wawili wamevalia suti wakipeana mikono mbele ya majaji waliovaa mavazi rasmi ya mahakama. Tukio linafanyika nje likiwa na bango la taasisi na watu wengine waliovaa sare. Mazingira yanaonyesha hafla ya kisherehe au ya kitaifa.

Kundi la watu linatoka nje ya jengo rasmi akiwemo mtu aliyevalia joho la heshima lenye rangi nyekundu, nyeusi na samawati pamoja na kola ya renda . Pembeni yake yupo mtu mwingine aliyevalia suti ya kijivu na tai ya samawati. Mandhari inaashiria tukio la kitaifa au la kiserikali.

Wachezaji wawili wa soka wanachuana hewani kugombea mpira, mmoja akiruka kwa kichwa mwingine akipiga teke la juu. Wamevalia jezi za rangi tofauti na mashabiki wanaonekana nyuma kwenye uwanja wa mchezo.

Mtu aliyevalia kofia nyekundu anachukuliwa alama za vidole na afisa aliyevaa glavu, karatasi yenye alama za vidole na karatasi kipo mezani. Ukuta wa kijani ukiwa na maandishi ya sehemu ya usalama.

Watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma kila mmoja akiwa na karatasi mkononi, dirisha la huduma lina grili ya chuma na meza ya mbao ipo mbele yake, televisheni na dirisha kubwa vipo ukutani.

Umati mkubwa wa watu umejaa ndani ya uwanja wa michezo. Watazamaji wamevalia mavazi ya rangi na mitindo mbalimbali wakioneana kuunga mkono timu au makundi tofauti. Juu ya jengo la uwanja kuna maandishi mekundu yanayosema stadium . Mnara mrefu wa taa unaonekana upande wa kushoto wa picha.

Mashabiki wameketi kwa wingi wakifuatilia tukio la moja kwa moja, huenda ni mechi ya michezo, mtu aliyevalia jezi nyekundu ya Kenya Airways amesimama na kushika kopo, hali inaonyesha misisimko na ushiriki wa kijamii.

Kurasa ya mbele ya ripoti rasmi kutoka idara ya mahakama Kenya ina nembo ya taifa na maandishi STATE OF THE JUDICIARY AND THR ADMINISTRATION OF JUSTICE . Mandhari ni ya kitaasisi na yenye muundo wa rangi ya za manjano na beiji .

Umati mkubwa wa watu unashangilia kwa mikono juu wakiwa na bendera ya vijiti vya rangi za Kenya. Baadhi wamevalia mashati yenye nembo ya tusker lagar yakiashiria sherehe au tukio la michezo. Hali hii ni ya furaha na msisimko mkubwa.

Watu waliovaa fulana za kijani na nyeupe, zenye maandishi ya Gor branch na Winwin , wamekusanyika karibu na moto. Baadhi wanashika nyundo kubwa, vipaza sauti, na ngao zinazoandikwa Pamba bedroom . Mandhari ni ya nje, inaonyesha tukio la pamoja lenye msisimko.

Watu kadhaa wameketi mezani wakijaza fomu zenye mchoro ya umbo la mstatili. Kwenye meza kuna simu, karatasi na kifaa cha chuma. Hali inaashiria shughuli ya usajili au uandikishaji.

Mtu ameketi kwenye kiti jekundu akihudumiwa kwenye kaunta yenye vifaa vya kielektroniki kama komyuta na tablet . Kunta lina bango la kijani linaloonyesha huduma za serikali. Mazingira yanaonyesha shughuli rasmi ya utoaji huduma.

Watu wanajaza fomu za taarifa za... Karatasi nyingi zimeandaliwa, huku mmoja akiandika na mwingine akisaidia. Tukio linaonekana kuwa la usajili wa kijamii au ukusanyaji wa takwimu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wako uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na namba kumi na nne, mwingine kijani na namba kumi na mbili. Mchezaji wa jezi nyeusi anashikilia mpira tayari kwa hatua dhidi ya beki wake. Mandhari inaonyesha ushindani wa michezo ya kitaifa.

Afisa aliyevaa suti ya samawati na mkufu wa lulu ameketi mbele ya kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango la tume ya huduma za mahakama ya kenya JSC, likionyesha tukio rasmi la kimamlaka. Mazingira yana ashiria mawasiliano ya kisheria au uongozi.

Bomba kubwa la kijani linapitisha maji karibu na sakafu ya zege, likizungukwa na watu wa asili. Mazingira haya yanahakisi miundo mbinu ya usambazaji maji na uhusiano wake na mazingira ya kijijini. Usanifu huo unaashiria juhudi ya kuhifadhi raslimali.

Hafla rasmi ya kuapishwa inaendelea mbele ya hadhira kubwa. Viongozi wamevalia mavazi ya heshima na nyuso zao zinaonyesha uzito wa tukio. Bendera na mkeka mwekundu inaashiria heshima ya kitaifa.

Huduma Center, limejaa watu wanaosubiri msaada wa huduma za serikali. Wahudumu wapo tayari kutoa taarifa wakiwa kwenye dawati la maelezo. Mazingira ni safi, yenye mpangilio wa kitaalamu.

Uwanja mkubwa umejaa watazamaji wakifuatilia mashindano ya riadha. Wanariadha kadhaa wako kwenye mzunguko wa kukimbia baadhi wakianza mbio na wengine wakishiriki. Hali hii ya msisimko na utaratibu inaonyesha tukio kubwa la michezo.

Watu wawili wanapeana mikono huku wakishikilia jezi nyekundu yenye jina Alps Devine yenye nambari ishirini. Mmoja amevaa fulana ya KDF. Na nembo ya ulinzi stars. tukio linaashiria usajili wa mchezaji katika klabu ya Ulinzi stars.

Mashabiki wa Gormahia wamevaa mavazi ya kijani, na nyeupe. Wakishangilia kwa furaha, huku wakibeba bango lenye ujumbe wa changamoto kwa Manchester City. Umati unaonyesha hali na uzalendo wa mashabiki wa soka.

Mtu mmoja ameshika kitabu huku akiapishwa mbele ya jukwaa lenye nembo ya Jamhuri ya Kenya. Wengine wawili wamesimama pembeni kwa heshima. Na bendera tatu za Kenya ziko nyuma yao, tukio linaonekana kuwa la kitaifa au la kiutawala.

Jalada rasmi la tume la mahakama linaonyesha nembo ya Kenya, sanamu ya Lady Justice, lina maandishiya sela na mafunzo ya vitendo kwa mahakama, muundo wake wa kijani na dhahabu unasisitiza heshima na usawa na mpangilio wa taasisi.

Kikapu cheupe cha plastiki chenye mashimo kimewekwa juu ya sakafu ya zege, kina nembo ya kenpoly na kiko karibu na mlango wa samawati na ukuta wa pinki. Mazingira ni ya kawaida ya nyumbani au stoo.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa kwenye tukio la mchezo, mmoja akiinua skafu ya kijani na nyeupe kwa furaha. Wengi wamevalia mavazi ya rangi sawa, wakionyesha umoja na mapenzi kwa timu yao. Taswira hii inaakisi ari ya mashabiki na mshikamano wa kijani.

Mtu aliyevalia koti jeupe anamshika mkono mtu mwingine kwa lengo la kumchukua alama za vidole au kumpa huduma ya ujasiri. Meza ina vifaa mbalimbali kama karatasi, kalamu, na stampu. Huku wengine wakishiriki kwenye shughuli hiyo. Manthari inaakisi utaratibu rasmi wa uthibitishaji wa utambulisho au huduma za kiutawala.

Watu wanatumia komyuta na kuhudumiwa katika kituo cha HUDUMA CENTER, kuna kaunta, alama za huduma kama Cyber Cafe na photocopy and scans , pamoja na ujumbe wa serikali kuhusu huduma bora. Mazingira ni ya shughuli nyingi na huduma za umma.

Wachezaji wa soka kutoka timu mbili wanachuana uwanjani. Sare za njano, kijani na nyekundu nyeusi zinatofautisha vikosi. Mchezaji mmoja anaruka kuupiga mpira kwa kichwa huku mashabiki wengi wakifuatilia kutoka jukwaani. Uwanja unaonekana kuwa bado unajengwa na bango la kakamega boys liko pembeni.

Watu kadhaa wamesimama kwa mstari wakiwa wamevalia mavazi rasmi baadhi yao wakiwa na majoho na nywele bandia za sherehe. Maanthari ni ya mjini na tukio linaonekana kuwa la kitaifa au la heshima.

Hati mbili za kusafiria kutoka Kenya huweka kwenye uso tambarare, moja ni nyeusi na ya awali nyingine ya samawati ya jumuia ya afrika mashariki yenye alama ya kielektroniki ,pembeni ,kunashanga zenye rangi za bendera ya Kenya na sanamu ya punda mulia, zikiongeza mguso wa kitamaduni.

Mtu ameketi mbele ya kipaza sauti amevaa mavazi yenye muundo wa samawati na nyeupe huku mikono ikiwa na pete kadhaa, meza ina chupa za maji na nembo ya tume ya huduma ya mahakama ikionekana nyuma.

Mashabiki wa soka wamejaa uwanjani wakiwa na shauku kubwa, wakiiwa na furaha nyingi sana. Wamevalia fulana za kijani na nyeusi wakipiga vuvuzela kwa nguvu. Hali ni ya shangwe na msisimuko wa mechi.

Watu wamekusanyika chini ya kivuli cha paa la kijani wakifanya shughuli za usajili na utoaji taarifa. Meza yenye maandishi info desk ni kitovu cha msaada huku wakutumia laptops na nyaraka. Mandhari ni ya huduma za kijamii zenye mpangilio wa utulivu.

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo yenye sehemu za juu na chini wakishangilia kwa mikono juu. Mavazi mekundu yanajitokeza yakionyesha usaidizi wa kundi flani. Mandhari ni ya tukio la kijamii lenye msisimko mkuu.

Mtu amesimama nyuma ya jukwa lenye nembo ya jamhuri ya Kenya akishika kitabu mkononi na kuapa mbele ya bendera mbili za taifa tukio linaonekana kuwa rasmi huenda ni la serikali au kisiasa.

Shabiki amejaa hamasa akipeperusha bendera ya kenya na kupiga vuvuzela mbele ya umati mkubwa. Ametawaliwa na mavazi ya kitaifa ikiwemo skafu na koti lenye rangi za bendera. Maanthari inaashiria uzalendo na furaha ya tukio la kitaifa.

Watu wameketi kwenye jukwaa la tukio wakiwa katika makundi ya rangi mbalimbali hasa mashati mekundu yenye maandishi KDI. Viti vya samawati na nyeusi vimepangwa kwa safu huku baadhi ya watu wakionekana wakizungumza au kutazama tukio. Mazingira haya yanaashiria ushiriki wa kijamii au tukio rasmi lenye msisimko wa hadhara.

Watu wameketi wakisubiri kuhudumiwa katika kituo cha huduma kenya. Kuna counter mbalimbali zenye alama zauduma kama KRA, NSSF na usajili wa vikundi, nembo ya huduma kenya inaonekana ukutani nyuma ya counter .

Wachezaji wa timu mbili wanachuana kwenye mechi ya voliboli. Timu moja imevalia sare nyekundu, nyingine kijani na samawati. Mchezaji mmoja anajaribu kupiga mpira juu ya wavu huku wawili wakiruka kuizuia. Mashabiki wameketi nyuma wakifuatilia kwa makini.

Mashabiki wa KDF wamefurika uwanjani wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe. Mmoja ameinua kinyago kikubwa cha kijani chenye umbo la fuvu. Huku vuvuzela zikipiga kwa hamasa. Mandhari ni ya uzalendo na shangwe kuu.

Watu waliovaaa sare za samawati wameketi kwa mpangilio ndani ya ukumbi mkubwa, wengine wakinyanyua mikono kuonyesha ushiriki, kofia nyingi zimeandikwa PNU, zikionyesha ushirikiano wa kikundi, tukio hili linaashiria hali ya pamoja na mshikamano wa kijumuiya.

Huduma centre imepambwa kwa rangibza taifa na mabango ya kuendeleza huduma bora. Wateja wanahudumiwa kwa kaunta mbalimbali kama NHIF na ICT kwa utaratibu. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma kwa wazi na ufanisi.

Kikundi cha watu wakiwa na kofia na fulana nyekundu zenye maandishi kama team Nairobi na Waweru, kimekusanyika kwa pamoja, wakionekana kushiriki tukio la kijamii au kisasa. Mmoja wa washiriki anashikilia kifaa cha kurekodi ishara ya mahojiano au matangazo. Mwonekano linaonyesha ari ya kikundi kilichopanga.

Kikundi cha watu wamesimama kwa furaha wakiwa na bendera ya taifa. Baadhi yao wamevalia kofia za majani wakisherekea tukio la michezo kwa mbwembwe. Maandhari ni ya uzalendo na shangwe ya kitaifa.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika kituo cha afya au huduma za jamii. Mtu mmoja amesimama akizungumza nao, huku mabango ya elimu yakionyesha kauli mbiu ya kuboresha huduma za afya. Mazingira ni rasmi na yamepaangwa vizuri.

Kundi la watu wamesimama pamoja, baadhi yao wakiwa wamevaa kofia na mashati ya rangi ya machungwa yenye maandishi ya ODM. Wana vipaza sauti vya vyombo vya habari mbele yao, wakionekana kutoa taarifa kwa umma. Mandhari ni ya nje karibu na jengo linalojengwa.

Mashabiki wamevalia jezi za rangi ya kijani, njano na nyeusi huku wakishangilia kwa shauku uwanjani. scarf yenye ya maandishi ya 'Yanga' inashikwa juu ikionyesha uungwaji mkono wa timu hio.

Kompyuta inaonyesha fomu ya kujiunga na huduma ya maji ya MIWASCO yenye sehemu za kujaza taarifa za kibinafsi, muundo wake unasisitiza usahili wa mchakato wa maombi, taaswira hii inaangazia barua ya kidijitali katika upatikanaji wa huduma za msingi.

Watu wanahudumiwa kutoka vituo tofauti vya huduma za serikali kama vile KRA, NHIF na usajili wa vizazi vya vifo. Viti vya kusubiri vimepangwa kwa utaratibu huku bango likisisitiza maadili kama ufanisi na uwazi. Mandhari yanaonyesha mpangilio bora wa huduma kwa umma.

Ukumbi mpana wenye viti vya rangi umejaa mwanga wa asili kutoka mandirisha makubwa, watu watatu wako kwenye meza wakijadili au kutia saini hati, pembeni kuna kompyuta na vikombe viwili, mandhari inaonyesha shughuli rasmi katika mazingira ya kikao au washa.